Hapa ni ndani ya kiwanda ambapo mabasi kadhaa na magari ya usafiri wa umma yamipangwa kwenye mtutari wa usalishaji. Magari mengi yapakwa rangi ya machungwa huku moja likiwa limepakwa rangi nyeupe na bado halijakamilika.

Hili ni gari dogo la abiria ambalo linaonekana kama toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarau. Gari hilo linarangi ya fedha na lina namba ya usajili ya Kenya KCN 709X. Pia kuna sticker ya eighty kwenye mlango wa nyuma ambayo inaweza kuashiria kipimo cha mwendo kiasi.

Hili ni rundo la noti za shilingi elfu Moja za Kenya za zamani sana, Noti hizi zinaonekana zimetapakaa kote, Kuna mchoro ilichorwa ndani ya Mzee Jomo Kenyatta, Aliyekuwa Rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, Noti hizi zilikuwa za dhamana lakini hazitumiki kwa sasa kwa sababu zimebadilishwa na zikaletwa noti mpya.

Hili ni rundo la nguo zikiwemo mashati suruale na nguo nyingine. Nguo hizi zimetawanyika na kuunda milima na vitambaa vya rangi mbali mbali kama vile kijani kibichi, nyeupe, bluu na nyeusi. Baadhi ya nguo hizi zinaonekana kua zimetumika zikipendekeza kua zinaweza kua zimekusanywa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma kuna watu wakionyesha kua mahali ambapo huenda ni soko la wazi la nguo.

Hii ni rundo la ndizi mbichi zikiuzwa sokoni, zikiwa zimesimama kwenye ndoo mbili. Nyuma yao kuna mazao mengine kama viazi vitamu na mboga za majani yakiwa yamepangwa kwenye store ya soko. Upande wa kushoto wa picha kuna sehemu iliyofunikwa na nguo ya buluu .

Hili ni rundo la mamboga aina mbali mbali. Sehemu ya juu kuna maboga makubwa, mengi yakiwa na rangi ya kijani iliyokolea na njano. Huku mengine yakionyesha mchanganyiko wa rangi hizi, sehemu ya chini na maboga mengine yenye umbo la mviringo yanayo fanana na maboga ya Butternut . Na yana rangi ya kawahia njano isiyo iva.

Hii ni mkono ambayo imeshikilia noti mpya ya Kenya. Hii ni noti ambayo imebuniwa tu juzi wakati fedha za kitaifa zilibadilishwa. Noti hii tunaona imeandikwa elfu moja tena imeandikwa jina la taifa la Kenya. Tunaona tena kuna michoro za manyumba ambazo ziko katika inchi yetu ya Kenya.

Hizi ni marobota kadhaa makubwa iliyofungwa vizuri ambayo yanaonekana kuwa nguo zilizotumika na mitumba. Marobota haya yamefungwa kwa wavu na kamba zikihakikisha kuwa nguo zimefungiwa imara ndani. Yamewekwa juu ya nyingine kuashiria kuwa tayari kwa kusafirisha na kuhifadhi, labda kwa ajili ya kuuzwa.

Hii ni basi jeupe ndogo la abiria likiwa limeegeshwa nje. Inaonekana kua liko jua kali na anga bluu lenye mawingu machache. Nyuma ya basi kuna kibandiko vya majani na mekundu kwa kisa mwanga baada na leseni manjano lenye namba Na maandishi ya kijapani yaliyo andikwa jina chini ya madirisha au ubavuni barabara.

Hili ni kibandaski cha kuuza mboga. Kuna rundo la ndizi la matunda. Kuna aina mbili za ndizi zinazoonekana, zile za ambazo ni mbichi na zenye rangi ya kijani, yaani zilizo komaa. Baadhi ya ndizi hizo za njano zimefungwa kwa kamba na kudundikwa juu. Chini ya ndizi kuna rundo la matunda mekundu yanayoonekana kuwa ni nyanya.

Hii ni mkono ambao umeshika noti ya elfu moja iliyokunjwa. Imekunjwa sehemu ya kati. Kwa noti hili tunaonena kuna mahali imeandikwa jina ya nchi yetu ya Kenya. Tunaona elfu moja imeandikwa. Tunaona michoro ya manyumba na pia kuna mahali imeandikwa shilingi elfu moja.

Hili ni soko la matunda lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo la matunda mbalimbali. Kama vile maembe, parachichi, machungwa na mengine mengi yaliyopangwa kwenye vibanda. Juu ya vibanda kuna ndizi nyingi zilizoninginia. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi, kuashiria kwamba hii ni mazingira ya biashara hai.

Mwamke anaonekana kusimama katika kando ya mitambo za ATM.Mwanamke huyu anaonekana akiwa anauza vifaa kwenye rafu iliyo kwa kushoto, anaonekana kuwa ni yeye anasimamia bidhaa hizi za ATM

Hili ni rundo la mboga na mimea ya viungo, iliyopangwa vizuri. Naona ni kabeji, mizizi ya rabishi nyekundu na aina mbali mbali za mimea ya kijani kibichi kama vile Rosemary. Rangi za kijani na nyekundu zinangaa zikionyesha kua bidhaa hizo ni ya ni safi sanaa na ziko tayari kutumiwa na binadamu na tena zinauzwa.

Ni chumba cha maonyesho makubwa ya magari, yakiwa yamejaa watu na aina mbali mbali za magari mapya ya kifahari. Kuna taa nyingi zinazongaa na miundo ya kisasa wa magari ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi na mvuto kwa wapenzi wa magari.

Hili ni duka tatu lililo kando ya barabara. Inaonekana kama duka la kawaida lililo katika eneo lenye shughuli mingi labda mjini. Kuna matangazo ya bidhaa na huduma mbali mbali ikiwemo Airtel Top up here. Ikionyesha pia linaeweza kua pia wakala wa huduma za simu. Kando ya duka kuna mtu aliyeketi akionyesha shughuli za kawaida za kibiashara. Sakafu mbele inaonekana kua takajacha

Hizi ni bidhaa za shambani zikiuzwa, zikiwemo ndoo zenye zilizojaa viazi na chini yake karoti nyingi zilizopangwa vizuri. Baadhi ya pilipili hoho za kijani na manjano. Inaonekana kama hili ni soko la bidhaa za kilimo. Naapa kuwa ni sehemu ya kuuza mboga. Inaonyesha kwamba biashara ya kilimo inalipa.

Hili ni gari la kifahari, lina rangi ya dhahabu. Hili gari limeweza kuwa kwenye nyumba yenye madirisha makubwa sana. Hili linaashiria kwamba hili gari liko katika chumba cha maonyesho.

Hili ni duka ndogo lenye bidhaa mbali mbali katika sehemu ya mbele kuna saduku la bao lilojaa viazi ,nyuma ya viazi kuna friji ya vinywaji yenye milango mingi moja mwekundu na mwingine wa bluu iliyojaa chupa za vinywaji , kulia kwa friji kuna ishara ya maneno na pesa yaliyoandikwa wima, pembeni kushoto kuna ishara nyingine inayosomeka hii ni biashara.

Ni jengo kubwa la biashara lillilo andikiwa (savani forest burea) lenye nebo nyekundu inayofanana na erufi. Mlango Wa duka unaonekana kuwa Wa kioo ukionesha ndani kidogo. Kwanye mlango Wa kioo Kuna stika na mabango mbalimbali yanayo onesha huduma zinazotolewa ikiwemo : mpesa (money gram , money transfer, na western union)

Hili ni gari aina ya Toyota hayas, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la yenye matofali, gari hilo Lina rangi ya fedha, naye nyuma ya gari Kuna chengo kubwa na taa zinazowaka, hapa ni maonyesho ya gari hii.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali, kuna nguo zilizoning'inia na bidha nyingine zinazouzwa kwenye vibanda, umati wa watu unaonyesha shughuli nyingi za biashara na mazingira ya jiji.

Hii ni kituo cha kukusanyia maziwa inayoitwa ( Destiny Dairies). Bango kubwa juu ya mlango imeandikwa. Bango hili pia Lina picha ya ng'ombe . Duka lenyewe limejegwa kwa bati na Lina mlango Wa chuma. Mbele ya duka Kuna kundi la watu watano wakiwa wamesimama na akizungumza . Wengine wamevaa vulana au jeketi yenye rangi kavu.

Soko lilio jazwa na matunda na mboga mbali mbali yakiwemo machungwa, mapaipai, machungwa na mengine mengi yaliyopangwa kwa uwangalifu. Muuzaji mmoja akishughulikia bidhaa hizi.

Hili ni kabati la kuhifadhi nguo. Limejaa na vitambaa vya rangi mbalimbali na nguo. Kushoto kuna rundo la vitambaa vilivyokunjwa vizuri. Katikati kuna mannequin kilichovaa vazi la kike. Upande wa kulia kuna nguo zinazining'inizwa na rundo lingine la vitambaa. Unaonekana duka la nguo na chumba cha kubuni mavazi.

Hili ni gari jeusi la kifahari linaloonekana kuwa Subaru Imprezza hunchback . Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hii ina dirisha nyeusi na rims pekee za rangi mbili, nyeusi na fedha, zilizoundwa kwa namna ya kuvutia. Inasisitiza uzuri na muundo wa gari hilo jeusi likiwa limeegeshwa katika mazingira tulivu na ya hazili.

Hii ni safu kubwa ya viatu vya kuteleza vilivyopangwa kwa vizuri vingi vikiwa vimenyolewa. Zinaonyesha katika rangi na mitindo mbalimbali zikipendekeza chaguo pana la wachaguzi.

Hili ni duka la biashara, hili duka ile naona Kuna mikoba imeekwa juu yake ambayo imeandikwa Tuskeys, tena Kuna nembo ya Mpesa hii inaonyesha kwamba biashara hiki inapeana Huduma ya Mpesa, tunaona Kuna kreti ya soda ambayo imepangwa vizuri imeandikwa soda ya cocacola.

Hii ni mkono ambayo imeshikilia noti mingi za elfu moja za kenya. Noti hizo zimepangwa kwa namna ya zikionyesha dhamana kubwa huu unaweza kuashiria utajiri. Rangi ya noti ni ya kahawia na damu ikiwa na nembo na maandishi yanayotambulisha noti hiyo kuwa ya kenya.

Hili ni gari ya aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya feza, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili lina matangazo ya biashara yenye maandishi Progressive credit, quick flexible loans na namba ya kutuma SMS loan to . Pia kuna nembo na mistari ya rangi ya bendera ya Kenya. Upande wa chini kuna magari mengine.

Mkono wa mtu ukiwa umelala juu ya noti za pesa na sarafu. Inaonekana kuna noti za shilingi mia mbili na shilingi hamsini. Ingawa namba hazionekani wazi kabisa. Pia kuna tundu la sarafu zilizopangwa. Mkono unavutia umaakini mkubwa kwenye picha.

Hizi ni mikono miwili ikishikana pesa. Inaonekana kama mtu mmoja ana nampa mwingine mpesa na wote wawili wanashughulika pesa hizo. Si noti za elfu moja za pesa za zamani za Kenya ambazo hazitumiki kwa sasa kwa sababu yamebadilishwa na serikali ya.

Hizi ni noti za benki za kenya zilizotumiwa zamani kabla zibadilishwe, naona noti hizi zimepangwa kama feni, kulia kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya kenya mzee Jomo Kenyatta kwenye noti hizi, noti hizi ni za dhamana sana.

Hii ni skrini ya simu inayoonyesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni. Inaorodhesha sarafu mbalimbali kama USD, Gpd ,Euro, Iud, Zed, Tkk. Gehenhad, Jpy na nyinginezo zikiwa na bei sawa za kununua na kuuza. Juu ya skrini kuna maneno imeandikwa currency buying and selling .

Hawa ni watu watatu, wakijumuisha wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mmoja wao aliyevaa suti anaonekana kama muzaji, akionyesha kitu kwenye kompyuta kibao yake. Mwanaume na mwanamke, watu hao, wanaonekana kutabasamu na kupendezwa na kile wanachokiangalia kwenye kompyuta kibao. Picha hii inaashiria mchakato wa ununuzi na mjadiliano ya gari.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wafanyi biashara na wateja wamekusanyika. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa chini au huku chini kwenye meza ndogo zikiwemo ndizi, matunda ya kijani yanayofanana na limau. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea wakiuza na wengine wakinunua. Baadhi ya wafanyi biashara wamekaa chini karibu na bidhaa zao.

Ili ni eneo la kibiashara ambapo Kuna maduka yenye milango ya rangi ya kijani na bluu, mwanamke aliyevaa vazi la zambaro ambao ni WA dini ya kiislamu, anaonekana akisimama karibu na duka huku mwingine akionekana ameketi karibu na pipa kama ndoo kuashiria hii ni biashara ndogo ndogo.

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari. Ni duka la kuuza magari na uwanja wa maegesho wazi. Magari matatu yanaonekana wazi mbele. Moja la rangi ya samawati hafifu, lingine la rangi ya machungwa na gari lingine la kijivu linaonekana kwa sehemu ndogo mbele. Magari haya yanaonekana kuwa mifano ya magari ya michezo, labda Ford Mustangs kutokana na muundo wao.

Jengo lenye bango jekundu linalosoma Glory Forex Bureau. Chini ya bango hilo kuna muundo unaofanana na banda dogo sehemu ya mbele yake. Kuna dalili za uharibifu kwenye jengo kama vile dirisha lililovunjika juu. Kwa chini kidogo kuna ishara ndogo inayoonekana kama Western Union. ikionyesha kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya huduma zinazotolewa.

Hili ni gari la zamani likiwa limeegezwa nje, gari hilo lina rangi ya kijivu nyeusi na lina lina fanana na magari iliyotengenezwa kwa miaka mingi iliyopita, ikiwa na taa kubwa za mbele boti ya miguu magurudumu zenye supporti ya mbao na rangi. Gari hilo limeegezwa kwenye barabara yenye mawe na kusimama katika vichaka ya kibichi na nyuma yake ikionyesha ni mazingira mazuri ya kihistoria.

Hili ni gari jeupe ya aina ya toyota hiace likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo refu lenye taa, namba ya usajili wa gari ndogo inaonekana kuwa KCM 085Y,kwa nyuma zaidi, jengo lingine refu linaonekana.

Hili ni rundo la ndizi za aina mbalimbali, zikiwa zimewekwa wazi juu ya gunia, baadhi zikiwa mbichi na zenye rangi ya kijani jani, zingine zikiwa zimeiva na kuwa na rangi ya dhahabu. Ndizi zinaonyesha kwamba zinaweza kuwa zinauzwa tu ziko wazi.

Hili ni soko la wazi. Ina uwezekano kuwa ni soko la masaa. Kuna mirundo mikubwa ya kabeji chini baadhi ikiwa ndani ya magunia na ingine imetawanyika tu. Nembo ambalo inaonyesha wauzaji, maonyesho ya bidhaa nyingi. Majani mingi ya kabeji yametawanyika chini ikionyesha uandaaji wa mazao. Inaonekana kuwa na matope chafu kidogo, jambo ambalo linaendelea na mazingira ya soko la wazi.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na magari .Moja ikiwa nyeusi na jingine jeusi pia. Kati eneo la wazi, nyasi na miti nyuma yao. Baadhi ya watu wamesimama huku mmoja ameketi chini na inaonekana kama ni mkusanyiko kwa kijamii.

Hii ni mkono ambayo imeshikilia noti za kisasa za nchi za Kenya ambazo zilibadilishwa ,tunaona noti ya mia mbili na noti za hamsini zikiwa mbili zote zikitengeneza jumla ya mia na noti ya mia moja ,hii inaonyesha kwamba ni fedha za kisasa za nchi Kenya.

Huyu ni mwanaume na mwanamke. Wote wakiwa wamevalia rasmi. Wakishirikiana katika kile kinacho onekana kama mazungumzo ya kibiashara au shughuli ya kitaalum . Mwanamke anaonekana akimueleza kitu mwanamke huyu akishika karatasi haraka. Mwanamke anamtabasamu chini kwa karatasi. Wote wanaonekana kua makini katika

Hili ni rundo kubwa la vitunguu vyeusi, vilivyofungwa kwenye mifuko ya wavu, vikishushwa vikiwa kwenye lori kubwa la kijani. Mwanake mmoja akiwa amevaa kofia kubwa na sketi ya kitenge amesimama katikati ya heruko hayo akionekana kuhusika na shughuli hiyo. Kuna pia mtu mwingine ndani ya lori akishughulikia mizigo, na sheria za soko na usambazaji wa mazao ya kilimo.

Hizi ni magari tatu yaliyopangwa ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya maonyesho. Gari lililo mbele kabisa ni la rangi nyeupe na fedha likionekana kutoka nyuma. Nyuma yake kuna magari mengine mawili, moja nyekundu na kingine la rangi nyeusi yakionekana kwa sehemu kutoka nyuma na kando. Sakafu inaonekana kuwa myao ikionyesha tafakari ya magari hayo.

Hili ni mkono ambao uko umeshikia noti nyingi za shilingi 1000 za Kenya zikiwa zimetandazwa kama feni. Baadhi ya noti hizo zinaonekana vizuri na habari ya shilingi 1000 inaonekana wazi. Huku noti zingine zikiwa zimefichwa kidogo. Ilionaonekana kwenye moja ya noti imeandikwa Kenya inaonekana kama kiasi kikubwa cha pesa.

Hili ni soko la wazi la nguo, labda la mitumba lenye bidhaa nyingi zilizo rundikana chini na zingine zikining'inia. Kuna watu wanatembea katikati ya nguo hizi ili kununua na kuchagua wapendalo. Mazingira yanaweza kuwa na shughuli nyingi hasaa ya kibiashara.

Hili ni gurudumu la gari lenye rimu ya halowe likiwa limeegeshwa kwa nje, linaonekana kuwa ni alasiri kutokana na mwanga, gari hilo lina gurudumu ya halowe, inaonyesha ya kwamba gari hili ni Audi.

Hili ni soko kubwa la wazi. Kuna rundo la matunda na mboga za aina mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa uangalifu katika vikapu zikionyesha rangi nyingi tofauti na watu tofauti wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa hizo.

Hii ni eneo la maegezo ya magari ambapo kuna magari mengi yaliyopakiwa saba. Juu ya magari hayo kuna jukwaa iliyoinuliwa ambao unaonekana kuwa na watu kadhaa wamesimama. Nyuma kuna bango kubwa la matangazo la Jack Daniels lenye kauli take lives here . Hapa inaonekana kuwa na mawingu na kuna nyingi zinazovuka.

Hili ni jengo kubwa la kifahari, ndani ya jengo hili kuna mlolongo wa magari ya kifahari, hii inaonyesha kwamba hili ni jumba ya maonyesho ya magari, ya kwamba hizi ni magari za kuuza. Hili jumba ni la kisasa tena magari tunaona kuna mpangilio safi sana ya magari ile uko ndani.

Hili ni gari aina ya SUV lenye rangi ya feza, limesimama kwenye eneo la nyasi. Inaonekana kuwa nje na miti inaonekana kwa mbali. Nyuma ya gari, gari lina rack segal siko tu na madirisha yenye tint .

Hizi ni mikono ya wanaume wawili wanasalimiana, na mwingine anampea mwingine funguo la gari hii inaonyesha kwamba biashara imefikiwa na uamuzi au biashara kukamilika.

Hili ni rundo la sarafu, sarafu hizi zinaonekana kuwa za aina mbili tofauti za medali, zikiwa na sehemu ya ndani ya dhahabu na nje ya pete. Zimetawanyika na zimepangwa kwa nazibu, baadhi zikiwa zimesimama na nyingine zikilala ,na hivyo kuunda mkusanyiko mkubwa wa fedha.

Gari la rangi ya kifedha ambalo linaonekana kua Sedan ya kisasa yenye madirisha meusi. Nyuma yake kuna gari jingine jeusi la na nyuma ya magari haya kuna safu ya miti mirefu ambayo inaonekana kua ni aina ya misonobari. Anga inaonekana wazi na jua kali ikipendekeza hali ya hewa nzuri.

Kuna runda ya matunda na mboga zilizopandwa kwenye rafu . Matunda yanaonekana ni machungwa maembe au matunda mengine ya rangi ya jano na labda yanya ama matunda mengine ni mekundu . China ya rafu Kuna makasha ya plastiki yaliyo jaa bidhaa. Yakiwemo mananasi na vituguu. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la wazi na Kuna taka za chafu.

Hii ni duka au chumba la biashara, mbele yake kuna baiskeli iliyosimama kuna bango refu la kijani lilioandikwa Mpesa na pia friji nyekundu ya Cocacola, nyuma yake kuna milango na madirisha ya duka.

Kuna duka la M-Pesa lenye alama ya kijani kibichi na herufi M-Pesa zikiwa zimeandikwa juu yake. Inaonekana kama duka la kawaida la wakala wa M-Pesa. Pia tunaona kuna sakafu safi sana iliyo karibu ya duka hiyo.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu kadhaa wakiuza na kununua matunda na mboga mbalimbali yaliopangwa chini. Watu wengine wamekaa chini wakishughulikia bidhaa zao uku wengine wakisimama. Inaonekana kama soko la wazi.

Hili ni soko lenye watu wengi ,hili ni soko la wazi ambapo rundo kubwa la nguo linaonekana likuuzwa. Watu kadhaa wako katikati la hili rundo la nguo wakichagua, wakipanga au wakifanya biashara. Baadhi ya nguo zimewekwa kwenye rundo kubwa la ardhini huku zingine zimepakana kwenye vibanda. Watu katika wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wamejikata katika shughuli zao.

Hili ni gari ya kifahari ya aina ya Astor. Imesimama ndani ya chumba chenye mwanga mzuri. Ni chumba cha maonyesho ya magari. Gari hili lina lebo ya Infiniti na linaonekana kua mfano wa QX80. Kama inavyoonekana kwenye mechi ndogo ilio mbele jina, sakafu inaonekana kua nyepesi na taa za ndani zinazotoa mwanga.

Hii ni noti ya mia Moja za pesa zile za Kenya, zinazotumiwa hadi kwa sasa, ingawa hii ilikuwa ya kitambo sanaa Bado inatumika, Tunaona kuna mchoro wa aliyekuwa Rais wa kwanza wa nchi ya Kenya Mzee Jomo Kenyatta na machumba za KICC pale Nairobi.

Hii ni duka dogo la wazi lenye rundo la viatu vya kike vinavyoitwa sandali zilizorembeshwa zikiwa zimening'inia na kuwekwa kwa mpangilio. Inaonekana kama soko la wazi na eneo la biashara la nje inafanyika huko.

Hii ni mtambo ya ATM ya maziwa ambayo mtu anaweza kujifionzia. Mwanamke anaonekana akitumia mashine hiyo labda akijaza chombo chake na maziwa. Juu ya mashine kuna maandishi yanayosomeka kama vile ATM pia kuna maelekezo mafupi ya utumizi ya ujumbe ulioandikwa.

Hili ni soko la shughuli nyingi. Ambapo wanawake wameketi na wengine wameinama chini wakiuza bidhaa mbali mbali kama matunda na mboga. Huku watu wengine wakitembea kati kati ya vibanda vingi vikiendelea nyuma. Kuashirikia kwaamba hii ni mazingira ya biashara na muingiliano wa ujamii.

Hili ni tangazo kutoka Mayfair Insurance Limited, lenye ujumbe life is unpredictable, but your safety doesn't have to be . Tangazo hili linahimiza watu kupata bima ya ajali binafsi. Inayo ambatana na tangazo hilo. Inaonyesha baiskeli iliyo anguka. Kijana anaonekana akihangaika na ikisisitiza kutokua na uhakika na umuhimu wa ulinzi.

Hili ni gari jeupe la kifahari ambalo ni la aina ya saf likiwa limeegeshwa ndani ya chengo kubwa, hili ni chumba cha maonyesho la magari, gari Lina gharimu fedha nyingi sanaa na linaonekana kuwa katika hali mzuri, Chengo hili Lina madirisha kubwa na gasi, likionyesha ni mazingira ya kisasa na yanayofutia sana

Hawa ni wanaume wawili. Mmoja akiwa amevalia suti na mwingine shati jeupe wakikagua gari jipya la umeme. Mwanaume mwenye suti anaonekana akishikilia kifaa kinachotumika ku charge gari, akimuonyesha mteja jinsi ya ku charge . Wako ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Na magari mengine yanaonekana nyuma.

Hili ni rundo la vikapu vilivyo fungwa kwa rangi mbalimbali. Vikapu hivi vina maumbo na urefu tofauti na vimetengenezwa kwa nyuzi. Kuna vingine vikiwa na rangi moja tu. Vikapu vimepangwa kwa pamoja na kuunda onyesho la kuvutia, inatoa hisia ya utajiri wa kitamaduni.

Mkono umeshikilia simu mahiri inapoonyesha programu ya Mpesa, skrini ya simu inaonyesha chaguzi mbalimbali za Mpesa kama vile Send money, Withdraw Cash, Buy Airtime na zinginezo pamoja na kitufe cha Scan QR .

Hili ni soko kubwa lenye shughuli nyingi ambapo umati mkubwa wa watu wamekusanyika chini ya miundo ya paa, wakionekana wakifanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa katika mazingira haya. Hii inaonyesha kwamba hili ni soko la wazi.

Huu ni mkono ambao umeshika simu chanje yenye skirini inayoonyesha orodha ya menu ya programmu. Kwa juu kuna bango kubwa lenye rangi ya kijani kibichi cha maisha cha lipa na Mpesa ambayo yanaonyesha huduma tu ya simu ya mpesa. Hii inaashiria kuwa simu inatumika labda kufanya malipo

Hii ni safu ya magari yaliyo egezwa kuaangalia nyuma, gari yote yamepakwa rangi nyeusi na nyeupe. Hii ni magari ya aina ya Suff , yafamilia gari manne yanaonekana vizuri. Hii inaonyesha eneo la maegezo ya magari katika duka ya magari.

Hili ni basi dogo lenye rangi la Fedha. Linaonekana kua ni la aina ya gari Toyota Hiace. Lina madirisha meusi sanaa na magurudumu ya rangi ya shada au kawi. Kwenye namba ya gari inaonekana kua ni KCN likionyesha ni gari lenye usajili wa Kenya. Mandhari ya nyuma kuna miti mikubwa na madhari ya bluu ikiashiria kua ni mazingira safi.

Hii ni noti mpya za nchi za Kenya, elfu moja. Naona imechorwa nambari na kuandikwa shilingi elfu moja. Kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta na majumba zinazopatikana katika nchi ya Kenya. Hii ni noti yenye thamana sana katika nchi.

Hii ni mlolongo wa magari ya kifahari yakiwemo mercedes benz AMG GT ya kijivu lamborghini ya rangi ya chungwa na gari lingine la kifahari la kijani chungwa yakiwa yameegeshwa ndani la jengo la kisasa la kioo ikiashiria chumba cha maonyesho cha magari, magari la kifahari.

Huyu ni mwanamke aliyevaa hijabu akisimama karibu na kabati ya kuuza bidhaa nje ya duka, kuna maandishi bei nafuu juu ya duka, kabati hiyo ina namba 443 na 65829 pamoja na jada ya duka, inaonekana kuwa ni eneo ya biashara.

Hizi ni sanaa ya kisasa yenye rangi mbalimbali. Inaonekana kuwa mistari na maumbo yasioeleweka, ikipendekeza na uchoraji na michoro zilizochorwa ndani. Upande wa kulia wa picha unaonekana kuwa na nafasi tupu ya rangi ya kijivu ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya kitu kilichochukuliwa kwenye mahali unaong'aa.

Hii ni duka ya huduma kwa wateja . Kwenye "counter" za huduma Kuna watu watatu wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa na watendaji wa huduma kwa wateja. Rangi kuu katika duka hili ni kijani na nyeupe. Kuna bango lenye neno "internet one"